Mandhari yenye bichi. Watu wanaogelea majini. Ngamia yuatembea akiwa na kiti yenye leso ya rangi ya manjano na nyekundu, ikiwa na maua. Mwanaume amesimama kando yake amevalia sharti jeupe na kigao cha kujikinga ili asizame. Mtoto amevalia sweta ya rangi ya samawati.

Waumini wa dini ya kislamu wamekusanyika kuswali. Ukutani mna rangi nyeupe na ya manjano. Mzee mmoja amevalia miwani na amepaka ndevu yake rangi.